Wanawake wawili waliopo katika eneo la starehe, wakipatiwa huduma ya vinywaji na mhudumu wa kike ikiwemo soda pamoja na bia.

Vifaa vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwemo meza kabati makoti pamoja na kigoda zenye ubora na uimara ndivo tayari kwa ajili ya matumizi.